Duka la pembejeo za kilimo likiwa na bidhaa mbalimbali kama mbegu za mazao, dawa za kuua wadudu, mbolea za viwandani na vifaa vya kilimo vilivyopangwa kwa ustadi na mfanyabiashara mwenye tabasamu zuri, tayari kwa kuhudumia wateja wake.

Zao la kibiashara ambalo ni mahindi, lililostawi juu ya udongo wenye rutuba, likikaguliwa na mkulima tayari kwa kwenda sokoni kuuzwa.

Bustani ya kisasa ya kilimo cha mbogamboga zilizopandwa kwenye mabanda yenye taa maalumu, zinazodhibitiwa kwa umakini ili kutoa mwanga unaohitajika kwa ukuaji bora. Huku mfumo wa maji na virutubisho ukiwa umepangwa kwa usahihi, kuhakikisha mimea inapata unyevu na chakula bila kutegemea udongo wa kawaida.

Mazao ya chakula kama vile; maharage, ulezi na mahindi, yakiwa kwenye vifungashio maalumu, tayari kwa ajili ya mauzo na matumizi ya kila siku kwa ajili ya chakula.

Teknolojia mpya ya kilimo cha kisasa iitwayo "kilimo cha maji pekee" yenye vitalu vya kisasa, vilivyopandwa mimea yenye udhibiti wa hali ya juu wa maji. Ili kuhakikisha ustawi bora wa mimea hiyo.